Magari mapya aina ya ''Hyundai''' rangi ya kijivu, yakiwa yamepangwa ndani ya jumba la maonyesho ya magari. Mandhari ni safi, yenye dari na taa za kisasa, na sakafu pia ni safi, ikiashiria biashara rasmi ya uuzaji wa magari wanayouza kwa wateja.

Duka la bidhaa la maziwa muuzaji amesimama ndani ya duka amevalia vazi jeupe, mbele ya duka pameandikwa"MILK ATM PURCHASED YOGHURT MALA READY TO DRINK " ikionesha ni bidhaa zinqzouzwa nyima kuna mashine ambayo ni mashine ya ATM inyomwezesha muuzaji kujikuza katika hali ya kiuchumi na pia kuwasaidia wateja kupata huduma kwa urahisi.

Duka la maziwa linaloitwa "mikumbune milki bar", duka hili lina muonekano wa kijijini, na lina mlango uliopakwa rangi ya samawati. Muuzaji mwanamke amevalia mavazi ya kazi, tayari kuwapokea wateja. Upande wa kulia kuna maduka mawili yaliyo rangi ya samawati na kuna meza ndefu, upande wa kushoto kuna biashara nyingine ya viazi inayoendelea, na viazi hivyo vipo katika magunia meupe, na tunaona pia ndoo ya nyeupe na ya njano.

Duka la fanicha. Mfanyakazi anapanga mto kwenye kiti cha sofa. Sofa ni ya rangi ya kahawia, mito ina rangi ya mchanganyiko wa rangi za: manjano, kahawia na nyeupe zenye maua. Sakafu ni ya rangi nyeupe iliyong'aa; huku mfanyakazi akiwa amevaa shati ya kijani kibichi, na suruali nyeusi. Mandhari inaonyesha usafi, mpangilio mzuri wa bidhaa kwa huduma kwa wateja.

Hoteli eneo la mapokezi madhari ya mbao , sakafu ya kuvutia . Mwanamke alievalia mavazi meusi yupo katika sehemu ya mapokezi tayari kupokea wageni, nyuma yake Kuna saa tatu, picha na kalenda. Pia Kuna sofa tatu nyeusi na pia Kuna meza iliyo katika hali ya mbao, nyuma ya sofa kuna dirisha na juu yake Kuna taa.

Soko la mboga ambapo mama mchuuzi amevalia mavazi ya kazi, anauza nyanya zilizo na rangi nyekundu kwa bei tofauti kulingana na ubora wa nyanya hizo, mazingira yanaonyesha shughuli za kazi zaidi taswira hii inaonyesha kwamba muuzaji; mchuuzi yupo katika hali ya kujikuza kimaendeleo kwenye kazi yake.

Duka kubwa la nguo. Tunaona mashati yenye rangi tofautitofauti, yamening'inizwa katika mpangilio mzuri tayari katika uuzaji. Juu kuna taa inayowaka na chini sakafu ni safi na nyeupe. Hii hali hii inaonyesha katika hali ya kibiashara, ambapo inamuwezesha muuzaji kuuza mavazi, kujikuza katika hali ya kiuchumi.

Duka kuu lenye rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vyakula, vinywaji na bidhaa za nyumbani. Rangi kuu ni nyeupe kwenye dari na sakafu, huku rafu zikiwa na rangi nyekundu na bidhaa zenye rangi nyingi zikionyesha mpangilio mzuri. Wateja na wahudumu wanaonekana wakihudumiwa karibu na mashine ya kulipia. Mazingira ni safi yenye mwangaza wa kutosha na mpangilio wa kuvutia.